Jopo la watu walio katika eneo la ndani walioketi katika viti na meza zilizozungukwa na madaftari na vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo watu wa liga tofauti tofauti walio katika eneo la ndani lenye meza yaliyozungukwa na vitabu na moja ladha ikiwa sheria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya watu wazima

Jopo la watu, walioketi katika eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye vitabu vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mfunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vipuli na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, na vifaa kinga kama vile; miwani, barakoa na glavu, katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vipoi na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika viti, katika eneo la ndani lililozungukwa na meza, zenye majalada na vitabu, huku pembeni kukiwa kuna vifaa vya umeme, kuashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ye rangi ya bluu, walioketi katika viti na meza zilizozungukwa na vipuli na vifaa maalumu vya umeme. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, ndani ya eneo lililozungukwa na vifaa vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani, lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya mbao, ikiashiria ni eneo la ndani ya darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopu la watu waliovalia mavazi maalumu wakiwa katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye vipuri na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa vya umeme na kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile; barakoa, glavu, katika eneo la ndani, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, akiwa ameketi ndani ya eneo lililozungukwa na meza yenye vipuli na vifaa vya umeme. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lililozungukwa na meza zenye vipuri na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi ya aina tofauti tofauti.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu akiwa katika ndani ya eneo lililozungukwa na vifaa vya umeme, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu wawili waliyovalia mavazi maalumu, wakiwa ndani ya chumba chenye meza zilizozungukwa na vipuri na vifaa mbalimbali vya umeme. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika viti na meza zilizozungukwa na vifaa vya umeme na kompyuta, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.